Nguzo ya umeme iliyo na transfoma nyeusi na nyaya nyingi zilizounganishwa zikienda pande mbalimbali. Nguzo hiyo imesimama wima dhidi ya anga la buluu lenye mawingu meupe hafifu na chini yake kuna vichaka vya kijani kibichi.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama katikati ya mandhari ya mashambani yenye miti na vichaka, nyaya za umeme zinanyooka mbali kuelekea upeo wa macho na kuna njia ya udongo inayoonekana chini ya nguzo ikipitia katikati ya mimea anga lina mawingu machache na sehemu ya jua inaonekana.

Sehemu muhimu ya miundo mbinu ya umeme, iliyoundwa kusambaza umeme kwa usalama na ufanisi. Mnara huu unaonyesha jinsi umeme unavyosafirishwa, kupitia nyaya za juu za umeme, zikisaidiwa na miundo imara ya chuma.

Kituo cha umeme chenye nguzo ndefu za kusambaza umeme na nyanya zinazoonekana zikipita angani chini ya anga ya bluu iliyo wazi. Kituo hiki kina vifaa mbalimbali vya umeme, vinavyotumika kusambaza na kudhibiti nishati ya umeme.

Mtambo wa kuzalisha umeme wa joto-ardhi. Ukitoka moshi mweupe kutoka kwenye bomba refu la kupozea. Kuna miundo mingine ya viwanda, na mabomba chini ya bomba hilo la moshi, na nyuma yake kuna kilima kidogo. Anga ina mawingu meusi, ikionyesha hali ya hewa yenye dhoruba au giza.

Kiwanda cha kuzalisha umeme wa joto ardhi, inatoa taswira ya kiwanda hicho kikiwa katikati ya mandhari ya asili, yenye miti na milima nyuma, huku mvuke mwingi ukitoka kwenye mitambo ya uzalishaji umeme.

Mnara wa kusambaza umeme uliojengwa kwa chuma ukiwa umesimama dhidi ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Waya za umeme zimeunganishwa kwenye mnara huo zikielekea mbali. Chini ya mnara kuna mimea mirefu, labda mahindi au nyasi ndefu na nguzo ya mbao inaonekana kwa mbele kidogo.

Mandhari ya wazi na anga la buluu lenye mawingu machache, milima au vilima vikionekana kwa umbali. Chini kuna eneo la wazi likionekana kama shamba au nyasi. Nguzo ya umeme au mawasiliano imesimama wima katikati ya mandhari hiyo.

Kituo cha umeme kilicho na miundo mirefu ya chuma na nyaya nyingi. Kituo hiki kiko wazi na anga ni la buluu. Kuna njia ya saruji iliyopita katikati ya kituo hicho.

Kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia joto kinachoweza kuwa katika mazingira ya wazi. Kuna mitambo mikubwa na nguzo za chuma zilizotumika kusambaza umeme. Eneo hilo linaonekana kuwa na ardhi kavu, na rangi ya udongo, na anga ni la bluu.

Kituo cha uzalishaji umeme kilicho zungukwa na mandhari ya kijani kibichi na milima kwa umbali, kuna majengo kadhaa, miundo na vifaa vionavyo onekana katika eneo la kituo, teknolojia hii ni rafiki wa mazingira na uendelevu na inachangia kwa kisasi kikubwa katika mahitaji na nishati ya nchi.

Kituo cha kupoza umeme ambacho kina vifaa mbalimbali kama vile transformer , swichi na nguzo za kupitisha umeme. Kituo hiki ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme na husaidia kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali.

Mtazamo wa juu wa kituo cha umeme. Mandhari yanaonyesha eneo kubwa lenye milima na mimea michache ambapo kituo cha umeme kimejengwa. Kituo chenyewe kinaonekana kuwa na jengo kubwa la kati, labda ndipo mitambo ya kuzalisha umeme ilipo pamoja na miundo mingine midogo ya mabomba yanayopitisha mvuke.

Kituo cha kuzalisha umeme chenye majengo makubwa ya kijivu yenye paa za chuma, kimezungukwa na milima na miti, moshi mweupe unafuka kutoka kwenye kituo, kuashiria uzalishaji wa umeme, kuna barabara zilizopita eneo hilo na milima ya mbali inaonekana nyuma.

Nguzo za umeme zikiwa zimejengwa katika shamba kubwa la kijani kibichi. Nguzo hizi zina muundo wa chuma na zimeunganishwa na nyaya za umeme. Anga ni ya buluu yenye mawingu meupe na inaonekana kuwa ni mchana.

Kituo cha kupozea umeme kilichozungukwa na uzio wa usalama na kamba ya tahadhari. Wafanyakazi wawili wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga inayoashiria eneo hilo ni la hatari na linahitaji tahadhari. Miundo mbinu kama hii ni muhimu kuhakikisha usalama wa usambazaji wa umeme unaoendelea na usalama.

Wafanyakazi wawili wa umeme wakiwa kazini. Mmoja wao yuko juu ya ngazi akifanya kazi kwenye nyaya za umeme, huku mwingine akiwa chini akimsaidia. Wote wawili wamevalia sare za kazi za rangi ya bluu, na kofia ngumu za usalama. Nguzo za umeme zinaonekana zikiwa zimezungukwa na miti, na mimea mingine. Na ukuta wa matofali unaonekana kwa upande wa kushoto.

Kituo cha kupoza umeme. Kituo hiki kina transfoma kubwa, nguzo za chuma na nyaya nyingi zinazotumika kusambaza umeme. Kituo hicho kinaonekana kuwa na eneo kubwa linalofunikwa na changarawe. Kituo hiki kinahusika katika kuimarisha usambazaji wa umeme.

Kituo cha umeme ambacho kinaonekana kikiwa na barabara ya juu iliyozungukwa na uzio wa chuma. Miundo mirefu ya chuma na nguzo za taa zinaonekana upande mmoja wa barabara huku jengo lingine la kituo likionekana mbali. Upande wa pili mandhari ya mawingu na milima iliyo mbali inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya kituo hicho.

Eneo la nje lenye ukuta wa matofali, vichaka, miti na jengo refu la ghorofa mbali. Wafanyakazi wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo ya simu kando na barabara. Mmoja yuko juu ya ngazi, akifanya kazi kwenye waya na mwingine chini akimsaidia. Kuna koni za usalama zilizopangwa kando ya barabara ambayo inaashiria kuwa kuna kazi inayoendelea.

Kituo cha umeme ambacho kinaonekana kuwa katika hatua ya ujenzi au matengenezo. Wafanyikazi wanaonekana wakifanya kazi katika eneo hilo. Kuna transformer kubwa na miundo mingine ya kituo cha umeme yanayoonekana. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu.

Eneo la kiwanda la kuzalisha umeme ambapo wafanyikazi wamevalia mavazi ya kujikinga. Muundo mkuu unaonekana kuwa mfumo wa mabomba ya chuma, labda kwa ajili ya kusafirisha mvuke au majimoto. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo mengine ya kiwanda na anga la buluu, ikionyesha kuwa eneo hilo liko wazi na kuna shuguli za kiviwanda.

Kituo cha umeme ambacho kina transfoma, vivunja mzunguko, swichi za kutenganisha na vifaa vingine vinavyotumika kupunguza au kuongezea volteji na kudhibiti mtiririko wa umeme. Kuna anga la mawingu na uwanja uliotengenezwa kwa lami na kokoto.

Watu watatu wakifanya kazi katika eneo lenye matope na maji, labda baada ya mafuriko au maporomoko ya ardhi. Mtu mmoja amevalia sare ya kijeshi au ya ulinzi na anatumia kifaa kama jembe au koleo kuchimba matope. Watu wengine wawili wako karibu na miti na mimea. Wanaonekana wakisafisha au kuondoa vitu. Mazingira yanaonekana kuwa magumu na yameharibika.

Maafisa wa huduma ya wanyama pori wanashughulikia kifaru labda wakati wao operesheni ya uhifadhi au uhamishaji. Kifaru huyo anaonekana ametulizwa na amefunikwa na blanketi lenye rangi mbalimbali huku maafisa hao wakiwa wamevalia sare za kijeshi na glavu za buluu wakimsaidia kifaru huyo.

Eneo karibu na maji, labda mto au eneo lililofurika ambapo kuna makazi ya muda au vibanda. Mbele kuna vitu kadhaa vya nyumbani vilivyotawanyika chini, ikiwemo sahani kadhaa, bakuli na vyombo vingine vya kupikia au kuhifadhia chakula. Inaonekana kuna mazingira ya jikoni la nje au eneo la kupikia la muda.

Twiga kadhaa katika mazingira ya asili, wakiwa na miti mirefu na nyasi za kijani kibichi nyuma yao. Mmoja wa twiga anaonekana akiegemea chini, labda anakula mimea. Ngozi zao zenye madoa ya kahawia na meupe zinaonekana wazi. Mandhari inaonekana kuwa ya jua na ardhi ina rangi ya kahawia.

Mandhari ya makazi duni au mtaa usio rasmi. Mbele kuna mkondo wa maji machafu au mtaro uliojaa takataka na uchafu mwingi ikiwemo chupa za plastiki. Upande wa kushoto wa mkondo huo kuna ardhi yenye mimea michache na udongo uliofukuliwa huku bomba la kijani likionekana likivuka.

Rundo kubwa la mifuko ya plastiki, iliyotupwa karibu na eneo la maji huku kukiwa mimea na miti kwa nyuma. Mtu mmoja anaonekana akiwa karibu na rundo hilo. Baadhi ya mifuko inaonekana kuwa na maandishi.

Kundi la watu wakicheza kwenye sakafu ya mbao ndani ya ukumbi mkubwa. Wachezaji wengi wamevalia nguo nyeupe au za rangi nyepesi na kofia nyekundu na baadhi yao wanashika vitu kama fagio au vijiti. Nyuma yao kuna viti vingi vya kijani vilivyojazwa na watazamaji.

Mtu akimlisha ndovu mdogo chupa ya maziwa, huku ndovu wengine wadogo, na watu wengine wakiwa nyuma, labda wako katika kituo cha yatima cha ndovu. Mandhari ni ya mchana, na kuna miti inayoonekana.

Eneo kubwa lililoathiriwa vibaya na uchafuzi wa plastiki, chini ya anga lenye mawingu huku miti michache ikionekana kwa mbali. Hali hii inaashiria kwamba watu wanaoishi katika mazingira haya hawazingatii usafi na afya yao.

Simba jike akiwa amekaa kwenye nyasi ndefu, akitazama upande wa kulia. Nyasi ni kijani kibichi, na kahawia, na mandhari ya nyuma ni ukungu wa blue , na kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya wazi, pengine katika mbunga la wanyama.

Mamba au mnyama anayefanana na mamba aliyelala kwenye nyasi karibu na eneo lenye mawe na mchanga na kuna ishara ya maji au dimbwi mbele yake. Mandhari yanaonekana ni ya mchana.

Tembo wawili wakubwa, na ndovu mdogo mwekundu, labda mama na mtoto wake, wakiwa wamekusanyika karibu. Huku tembo wengine wakionekana kwa umbali upande wa kulia, mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea ya kijani kibichi.

Kundi la pundamilia wakiwa kwenye uwanja wa nyasi karibu na njia ya udongo. Nyuma yao, anga la jiji linaonekana wazi na majengo marefu. Hii inaonyesha mandhari ya kipekee ambapo wanyamapori huishi karibu na mazingira ya mjini.

Mazingira ya wazi, yenye mti mmoja mkubwa, ulio katikati, ukiwa umesimama karibu na eneo la maji, labda mto au ziwa dogo. Nyuma ya maji kuna mashamba au nyasi zilizonyooka, na anga limefunikwa na mawingu mazito, yakionyesha hali ya hewa yenye mawingu.

Simba jike amekaa juu ya kisiki cha mti au mwamba katikati ya mandhari ya wazi yenye nyasi. Huku nyuma kukiwa na jiji lenye majengo marefu. Linaonekana kwa umbali kutokana na ukungu au hali ya hewa. Simba huyo anaonekana akitazama mbele na anga ni hafifu au lina mawingu.

Eneo la wazi lenye uchafuzi mwingi na taka zilizotapakaa chini, zikionyesha hali ya uchafuzi wa mazingira. Juu ya uchafu huo, kuna udongo na mimea michache. Katika mandhari ya nyuma, kuna miti ikiwemo mti moja mkavu usiyo na majani na baadhi ya majengo yanaonekana kwa umbali. Anga ni la buluu na lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mtu amesimama katikati ya eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Amevalia koti la kijani kibichi la usalama na buti za njano. Nyuma yake kuna majengo ya matofali na miti mingine.

Kundi la pundamilia wamesimama katikati ya barabara ya vumbi, katika eneo la wazi lenye nyasi, na vichaka upande wa kushoto na kulia. Mandhari ya mbali yanaonyesha milima, na anga iliyo fifia, inayoashiria eneo la mbuga wa wanyama.

Mandhari ya jiji kubwa kutoka juu, ikiwa na majengo mengi marefu na yale ya kawaida, chini ya angal a buluu lenye mawingu meupe meupe. Kuna baadhi ya miundo kama antena au minara pia inaonekana. Mandhari inaonekana kuwa ya mchana na mwanga wakutosha.

Kundi la watu wakipanda mti. Mwanamke aliyevalia nguo nyeusi anaonekana akitumia jembe kupanda mti mdogo kwenye shimo la udongo. Karibu naye, kuna mwanaume aliyeshika chombo cha kumwagilia maji cha buluu, akionekana kumwagilia mti. Wanaume wengine wawili wamesimama nyuma yao wakiangalia. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi ndefu na miti michache chini ya anga lenye mawingu.

Kundi la korongo wenye taji la kijivu, wanaonekana wakitembea kwenye ardhi ,labda karibu na maji au kwenye eneo lenye udongo. Nyuma yao kuna wanyama wengine .Labda swara au paa ambao wamelala chini.

Mtoto mdogo amesimama, amevalia shati jeupe na skati y a bluu. Pia, kuna mwanaume mzima akijishugjulisha na kupanda mimea ama kufanya kazi ardhini nyuma yake. Watu wengine wanaonekana wakiwa wamesimama au wakifanya kazi kwa nyuma katika eneo linaloonekana kuwa la wazi au shamba lenye udongo.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa watoto, walioketi sakafuni ndani ya chumba chenye ukuta wa blue , na muundo wa mbao. Mtoto mmoja mbele katikati ameinua kichwa na anaonekana akitazama juu, akiwa ameshikilia bakuli la chakula.

Eneo kubwa lililojaa takataka na uchafu wa kila aina. Mtu mmoja anaonekana katikati akichakura au akifanya kazi kati ya takataka hizo, huku mandhari ya nyuma ikionyesha miundo isiyo rasmi au makazi yaliyojengwa katika eneo hilo la taka.

Mto uliochafuliwa sana ukiwa na takataka na uchafu mwingi uliokusanyika kando kando na ndani ya maji. Kuna daraja linalovuka mto huo na upande wa pili wa daraja kuna mimea ya kijani kibichi na majengo machache yanayoonekana kwa umbali.

Kuna mikono miwili ikishika bomba la maji linalomwaga maji. Bomba hilo linaelekezwa kwenye vyombo vya kuhifadhia maji vingine vikiwa vya rangi ya kahawia na vingine vya rangi ya buluu vilivyopangwa kwenye rundo. Inaonekana kama shughuli ya kujaza maji kwenye vyombo hivyo.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa, wamesimama nje katika eneo lenye miti mingi. Watu hao wamejipanga katika safu na wanaonekana kushiriki katika tukio la kijamii au la kielimu, labda upandaji wa miti au sherehe ya nje.

Mwanamke mmoja anatembea katikati ya eneo lililoonekana kuwa duni. Kuna takataka nyingi zimetapakaa chini. Amevaa shati la ChatGP na kitenge chenye rangi za kijani na muundo wa mviringo. Mandhari ya eneo hilo inaonyesha hali ya umasikini au maeneo yenye mabanda.

Ndege anayeonekana kama korongo au ndege mwingine wa majini akitua au akiruka kutoka kwenye maji. Maji yanaakisi mimea na anga. Kuna mimea mirefu ya majini kwenye kingo. Ndege huyo ana mabawa yanayotanuka na miguu iliyo chini, na kuna mawimbi yanayosababishwa na harakati zake ndani ya maji. Kivuli cha ndege huyo kinaonekana wazi kwenye maji.

Eneo lililofurika maji ikiwezekana mtaa wa mabanda . Nyumba zinaoonekana zikifunikwa na maji ya mafuriko na miti mikubwa imesimama mbele ya mandhari hayo. Mafuriko haya yanaonekana kuwa makubwa na kuashiri makazi ya watu karibu na mto.

Mandhari ya mbali na mlima mkubwa wenye theluji kileleni ukiwa mbali. Kuna pundamlia mmoja akitembea kwenye ardhi kavu yenye miamba na vichaka vichache. Anga ni buluu safi. Mandhari inaonyesha mazingira ya savana au eneo la wazi lenye mimea michache.

Kifaru ambaye yuko katika upande wa kushoto na mtu aliyeshika kitambaa au blanketi yenye rangi ya zambarau milia milia. Wote wako katika eneo la wazi lenye nyasi kavu na udongo.

Mazingira yaliyochafuliwa sana, karibu na mkondo wa maji au mto mdogo. Kando kando ya maji na ndani ya maji pia kuna takataka nyingi zikiwemo chupa za plastiki, mfuko na mabaki mengine mengi ya taka. Maji yanaonekana kuwa machafu na kuna uchafu mwingine uliyokusanyika pembeni, inaonesha hali mbaya ya uchafuzi wa mazingira.

Twiga akilishwa au akikaribiana na mwanadamu nyuma ya uzio, labda katika kituo cha twiga au hifadhi ya wanyama pori. Mtu anaonekana amesimama karibu na uzio, akiangaliana na twiga huyo. Nyuma yao kuna mimea na miti ikionyesha mazingira ya asili.

Mandhari inayoonekana kama makazi duni, mbele yake kuna mtoto aliyevalia shati nyekundu, na suruali nyeusi, akisimama kando ya mto mchafu. Nyuma yake kuna miundo isiyo rasmi iliyotengenezwa kwa mabati navifaa vingine na pia kuwa mawe au vizusi chini, anga ni wazi.

Njia iliyotengenezwa vizuri yenye rangi ya udongo ikipita katikati ya eneo lenye miti mingi na mimea ya kijani kibichi. Njia hiyo inazungukwa na vichaka na miti mirefu pande zote mbili ikitengeneza mandhari ya asili na ya utulivu.

Njia chafu yenye matope, iliyozungukwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao, zikiwa zimefunikwa na paa za mabati. Mazingira yanaonekana kua ya makazi duni au eneo la makazi yasiyo rasmi.

Chui mdogo amelala chini kwenye nyasi ndefu akionekana kupumzika au kulala. Rangi zake za madoa meusi na kahawia zinachanganyika vizuri na mazingira ya nyasi na vivuli. Anaweza kuwa yuko katika mbuga la wanyama.

Mabomba mawili makubwa ya rangi ya blue , yakiwa yameegeshwa juu ya miundo ya zege. Mabomba haya yanaonekana kupita juu ya maji ya rangi ya kijani, labda mfumo wa maji chafu au mfumo wa umwagiliaji.

Kundi la watu wakiwa wanafanya usafi kwenye mazingira. Wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya rangi angavu na kofia. Kunao pia waliovalia barakoa. Wote wamejikusanya pamoja kwenye uwanja wazi.

Mwanaume ambaye anavuka mto mdogo wenye maji machafu akiwa amebeba mfuko mzito mgongoni. Mwanaume huyu amevalia nguo nyeusi na anaonekana akitembea kwa umakini ili asiteleze kwenye matope. Mandhari yanaonyesha nyumba zilizojengwa kwa mabati na sehemu za kichaka ikionyesha mazingira ya mtaa wa mabanda.

Wanaume wawili wakikusanya chupa za plastiki na taka nyingine zilizotapakaa kando ya mto. Mwanaume mmoja amevalia shati ya miraba na suruali ya bluu, huku mwingine amevalia shati nyekundu na suruali ya kijivu. Eneo hilo limejaa chupa nyingi za plastiki ikiashiria uchafuzi wa mazingira.

Kundi la ndege aina ya tai wakisimama kwenye ukingo wa bwawa. Mandhari ya nyuma inaonyesha, nyasi na milima kwa umbali. Tai wengine wana manyoya ya rangi ya kahawia, na wengine wana manyoya meupe na kahawia. Bwawa linaonekana kua na maji yaliyo tulia, na mimea midogo inayozunguka ukingo wake.

Msafara wa magari ya safari katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu na mimea michache. Anga ni ya bluu na hakuna mawingu mengi na magari yamepangwa katika mstari mmoja. Hii inaweza kuwa katika mbuga la wanyama au eneo lingine la safari.

Eneo la mto ambapo kuna daraja lililojengwa kwa mawe. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na daraja hilo na kuna watu wengine wanaoonekana mbali wakivuka daraja. Mto unaonekana kuwa na maji yanayotiririka. Na kuna mawe na uchafu kando ya mto. Pia, kuna tairi iliyoachwa kando ya mto. Mandhari ni ya kijani na inaonyesha mazingira ya asili.

Kundi la pundamilia wakinywa maji kutoka kwenye bwawa. Pundamilia hawa wana mistari nyeusi na nyeupe na wameinama ili kunywa maji. Mandhari ni ya nyasi na kijani kibichi na kuna mimea michache inayokua karibu na bwawa.

Mtu ambaye anaezakua mfanyakazi wa usafi, amevalia kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa na mavazi ya kijani akikusanya takataka kando ya mto au mkondo wa maji. Ameinama na anaonekana akifanya kazi ya kusafisha eneo lenye uchafu mwingi wa plastiki na vitu vingine. Huku akitumia kifaa au mfuko kukusanya uchafu huo. Nyuma yake kuna majengo na miti na anga lina mawingu meupe.

Wanaume wawili waliovalia mashati ya buluu na suruali nyeusi na mwanamke mmoja aliyevalia kofia nyekundu wote wanaonekana kuwa na furaha na wanashirikiana katika shughuli ya kupanda mlima. Mandhari ina milima na anga yenye mawingu na vilevile vya upepo vinaweza kuonekana kwa umbali.

Mwanaume aliyesimama kwenye maji ameshikilia mmea mchanga. Mwanaume huyo amevaa kinyago cha uso na kofia na anaonekana kuwa katika eneo la makaazi duni na majengo ya mabati nyuma yake. Mmea mingine na majani yanapatikana katika sehemu ya nyuma na maji yanapita mbele yake.

Kundi la punda milia wakila majani kwenye mbuga ya wanyama pori. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo marefu ya jiji. Hii inaweza kuwa mbuga ya kitaifa ya Nairobi. Mbuga hii ni maarufu kwa kuwa na wanyama pori wanaotembea kwa uhuru karibu na jiji.

Vifaru weusi watatu wanapumzika kwenye nyasi katika mbuga la wanyama, wawili wamesimama pamoja huku mmoja akiwa mbele yao, mandhari ya nyuma inaonyesha daraja refu la reli linalopita juu ya uwanja wazi, anga lina mawingu meupe.

Mtoto wa tembo akicheza kwenye vumbi. Mtoto huyo wa tembo anaonekana akijitupia vumbi, huku wafanyakazi wawili wakiwa wamesimama karibu naye. Eneo hilo linaonekana kuwa na miti na uzio, inaeza kuwa mbuga la wanyama.

Mandhari ya mbuga la wanyama, ambapo kuna kundi la mbuni wanne wanaotembea kwenye nyasi. Mandhari ya jiji yanaonekana kwa umbali, chini ya anga la mawingu. Kuna miti kadhaa inayoonekana pia.

Twiga ambaye ni mnyama mrefu mwenye madoa ako karibu na watu wawili. Twiga ana shingo ndefu na kichwa kidogo na madoa yake ni ya kahawia na meupe. Watu hao wanaonekana kuwa wanamwangalia twiga. Mandhari ya picha inaonekana kuwa ndani ya hifadhi ya wanyama au kituo cha kuwahudumia twiga.

Njia ya asili inayojulikana kwa mandhari yake ya kuvutia kama vile maporomoko ya maji na mimea mingi pamoja na mizizi ya miti na mawe. Njia hii ni maarufu Kwa matembezi ya nje na ina vivutio mbalimbali kama vile mapango na wanyama wadogo.

Bwawa dogo lenye maji yaliyotulia, labda liko katika mazingira ya asili kama msitu au hifadhi. Kuna mimea mingi ya majini hasa maua ya maji yanayoenea juu ya uso wa maji. Gogo la mti limeanguka na kulala juu ya bwawa. Linaonekana kuunganisha pande mbili za bwawa.

Huyu ni mjusi anayepatikana Afrika Mashariki. Rangi yake hubadilika kulingana na hali joto na mazingira. Huishi kwenye mawe, miti na nyumba za watu. Anajulikana kwa kula wadudu na mimea midogo.

Swara ambaye ni wa aina ya thompson anapita mwenye nyasi. Swara huyu ana rangi ya kahawia na nyeupe, na pembe zake zina umbo la S. Nyasi ni kavu na zina rangi ya manjano iliyokolea . Na kuna miti michache inayoonekana nyuma.

Chui akiwa amesimama nyuma ya uzio wa chuma. Chui huyu anaonekana akiwa na madoa meusi. Uzio unatumika kumzuia chui huyu asitoke inje ya eneo lake. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majani yakiashiria kuwa chui huyu yuko katika mazingira ya porini au hifadhi ya wanyama.

Mandhari ya mbuga ya wanyama ambapo gari kadhaa zimepaki pembeni ya barabara. Upande wa kulia wa barabara, simba jike amesimama huku kuna watu wanamtazama. Mandhari ya nyuma yana miti na nyasi.

Mwanamke amesimama karibu na ndoo za maji katika mazingira ya makazi duni kuna mabati yaliyotumika kujenga kuta na nguo zimeanikwa kwenye kamba pia kuna mitaro ya maji machafu na mabomba mengi.

Kifaru ambaye anaonekana kuwa anatembea au amesimama kwenye nyasi ndefu. kifaru huyo aka pembe mbili na ngozi yake inaonekana kuwa ya rangi ya kahawia. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na miti na nyasi. Inaweza kuwa katika mbuga au uhifadhi ya wanyama pori.

Kikundi cha watu wanaoshiriki katika mpango wa usafi na ujasilishaji wa mitaa duni. Wamesimama kwenye barabara yenye tope huku nyumba duni zikionekana nyuma yao. Wengi wao wameinua mikono juu labda kusherehekea au kuonyesha ushikamano.

Punda milia wawili katika hifadhi ya wanyama, mandhari ya jiji nyuma inaonyesha tofauti ya kipekee kati ya mazingira ya porini na maendeleo ya mjini, punda milia ni miongoni mwa wanyama wanaopatikana kwa wingi katika hifadhi kama hizi.

Mwanamke ameketi kwenye benchi la mbao lililofunikwa kwa kitambaa cha bluu na njano nywele zake zimesukwa na rangi nyeusi na kijivu. Mandhari ni ya kijani kibichi inawezekana ni bustani au msitu mdogo.

Majengo ya bunge la nchi ya Kenya yakiwa na mnara mrefu na majengo mengine yanayozunguka. Kuna maegesho ya magari na mandhari ya kijani kibichi. Anga ni ya buluu na mawingu meupe yameenea.

Mtaa ambao unaonekana kuwa na msongamano mkubwa wa manyumba, nyingi zikiwa zimejengwa kwa karibu sana. Kuna mto au kijito cha maji kilichojaa tope labda kutokana na mvua mkubwa. Maji haya yamejaa uchafu na yana rangi ya kahawia.

Ziwa au kidimbwi kilichozungukiwa na miti na mimea mingine. Mawingu meupe na ya kijivu yanaonekana angani na yana akisiwa kwenye maji. Ufuo unaonekana kuwa na udongo na mimea midogo.

Nyumba duni zilizojengwa karibu na mto mchafu, hali ya mazingira inaonyesha ukosefu wa miuondo binu bora kama vile; barabara mifumo ya maji taka na maji safi. Uchafu na taka humu zimejaa, hali inayo sababisha hatari za kiafya na mazingira.

Mbweha ambaye amesimama kwenye eneo la nyasi. Mbweha huyo anaonekana kuwa na manyoa ya rangi ya kahawia na nyeusi na yuko katika mazingira ya kijani kibichi, mandari hiyo ina nyasi nyingi na mimea midogo, ikionyesha kuwa ni eneo la porini au hifadhi ya wanyama.

Kundi la watu ambao wanashiriki katika kupanda mti. Wanaume hao wameshikilia mti mdogo tayari kwa kupandwa kwenye shimo lililoandaliwa. Karibu na shimo, kuna birika la kumwagilia na jembe ndogo. Watu hawa wamevaa mavazi tofauti, wakiwemo maafisa wa serikali na wanajeshi, labda wakionyesha ushirikianao katika zoezi la upandaji miti.

Mwanaume aliyevaa kofia ya bluu, shati la kijani na suruali ya kaki. Amebeba mnyama anayefanana kama simba mgongoni. Mnyama huyo ana manyoya ya kahawia na madoadoa meusi. Wako katika eneo la nje lenye miti na uzio wa waya.

Mazingira yenye mto mchafu ambao umejaa takataka mbali mbali kama vile mifuko ya plastiki na vitambaa. Maji ya mto yanaonekana meusi na yenye uchafu. Upande wa nyuma kuna majengo makubwa, pengine viwanda au maghala ambao yanaashiria uwepo wa shughuli za kibinadamu. Inaonyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira, hasa katika maeneo yenye viwanda.

Treni ya abiria ya kisasa ambayo ina rangi nyekundu, nyeupe na njano. Inaonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la wazi la miti na nyasi, labda eneo la mashambani au hifadhi ya kitaifa.

Maabara iliyo na watu wawili waliovaa makoti meupe ya maabara. Meza ya mbao iliyo na vifaa mbalimbali vya maabara kama vile chupa za kemikali, mirija ya kupimia na birika. Kuna rafu za mbao zilizojaa chupa za kemikali nyuma ya meza. Mtu mmoja ameshika mirija ya kupimia akiwa anafanya kazi wakati mwengine amesimama karibu na meza.

Mandhari ya mbuga la wanyama ambapo kuna kundi la mbuni wanaotembea kwenye nyasi. Mandhari ya jiji yanaoneka kwa umbali chini ya anga la mawingu. Kuna miti kadhaa inayoonekana kwa umbali pia.

Twiga mrefu akiwa amesimama katika pori lenye miti na nyasi nyingi. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa meupe. Miti na nyasi zina rangi ya kijani kibichi na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Punda milia walio na mistari nyeusi na meupe ambayo huwasaidia kujificha kutokana na wanyama wanao wawinda. Mandhari ya nyuma ina nyasi kavu na miti michache. Punda milia huishi katika makundi makubwa na hupatikana sana katika mbuga za wanyama pori.

Eneo la mto ambalo kwa upande wa kushoto, kuna nyumba duni zilizojengwa kwa mabati na mawe. Mimea kama vile migomba na nyasi zimeota karibu na nyumba hizo. Katikati, kuna njia iliyotengenezwa kwa mawe inayoshuka kuelekewa mtoni ambao umejaa uchafu. Inaonyesha hali ya mazingira na watu wanaoishi karibu na mto unaokabiliwa na uchafuzi kutokana na taka za viwanda na maji taka.

Mandhari ya makazi duni. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao za kila siku katika mazingira machafu yaliyojaa taka. Kuna mzee ameketi, kijana amesimama na mtoto akichagua taka. Majengo duni yaliyojaa mabati yanaonekana nyuma.

Twiga kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia ya vumbi huku wengine wakiwa pembeni mwa njia hiyo kwenye nyasi. Mandhari inaonyesha nyasi za kijani kibichi, vichaka na anga la buluu lenye mawingu meupe. Twiga hao wanauwezekano mkubwa wa aina ya Maasai wanaopatikana katika eneo la Afrika mashariki.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni labda ya kiafrika, wakicheza ngoma. Wanaume hawa wamepambwa kwa shanga na manyoya. Wanacheza kwa nguvu huku wakipiga . Nyuma yao kuna kundi la watu wengine wakiwa wamekaa, labda wakiangalia onyesho. Eneo lote linaonekana kuwa ndani ya ukumbi, pengine kwa ajili ya sherehe au tamasha.

Vifaru watatu weupe wakitembea kwenye njia ya vumbi. Vifaru weupe ni wanyama wakubwa na wenye nguvu. Wanaonekana katika mstari labda wakisafiri pamoja au kufuata kiongozi. Inaweza kuwa hifadhi ya wanyama au porini, ikionyesha maisha ya asili ya vifaru hawa.

Kundi la nyati wakiwa wamesimama kwenye eneo lenye maji. Nyati mmoja yupo mbele akitazama moja kwa moja kamera huku wengine wakiwa nyuma yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea na miti ikionyesha mazingira ya asili. Nyati hawa wanaonekana kuwa katika makaazi yao ya kawaida labda wakipumzika au wakitafuta maji.

Mwanamke mzungu akimlisha ndama wa tembo maziwa kutoka kwenye chupa. Watu wengine wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kijani. Mandhari ni ya wazi, na ina miti mingi. Hii inaonyesha shughuli ya uhifadhi wa wanyamapori, hasa tembo. Mwanamke huyo anaweza kuwa mmoja wa wafanyakazi wa uhifadhi au mgeni aliyeshiriki katika shughuli hiyo.

Watu wanafanya mazoezi katika mazingira ya nje. Wamejipanga kwenye mikeka yao ya mazoezi huku wakifuata maelekezo ya mwalimu ambaye anaonekana kusimama mbele yao. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu na nyasi.

Mungurumo wa chui ambaye ni mnyama hatari anayeweza kupatikana katika savana na misitu ya afrika. Mnyama huyu ni mwindaji anayetumia nguvu na kasi yake ya kuwinda mawindo.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za chakula. Kuna nyanya nyekundu zilizopangwa kwenye ndoo, vitunguu vya zambarau na aina mbili za viazi vikuu. Moja ikiwa na rangi nyeusi na nyingine ikiwa na rangi ya kahawia, zote zikiwa zimepangwa kwenye vikapu. Mtu mmoja anaonekana amesimama nyuma ya bidhaa hizo na wengine wanaonekana mbali nyuma.

Kundi la swara para katika mazingira yenye nyasi na mti moja kubwa. Swara para ni aina ya swara ambao wanapatikana afrika mashariki au kusini, wanyama kathaa wanakula au kupumzika huku wengine wakiwa wameinama na wengine wamesimama.

Mandhari nzuri ya hifadhi jijini. Anga ni ya bluu na mawingu meupe meupe na kuna ziwa dogo lililotulia ambayo linaakisi anga. Miti mingi ya kijani kibichi na mitende imepandwa kando ya maji na majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa umbali. Upande wa kushoto kuna sehemu ya ufuo wa kijani kibichi.

Tukio ambapo watu wamekusanyika nje labda kwa ajili ya uzinduzi wa mradi au shughuli nyingine. Kuna hema nyeupe lililowekwa na meza iliyo na majembe na zana zingine za bustani. Tukio hili linaweza kuwa linahusiana na mradi ya maendeleo au usafi wa mazingira.

Mtaa wenye shughuli nyingi, unaoonyesha majengo, barabara yenye magari, na mabasi, pamoja na watu wanaotembea kando ya barabara. Inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli nying za usafiri wa umma, huku watu wakisubiri au wakipanda mabasi. Kuna majengo marefu yanayoonekana nyuma, na miti na mimea kando ya barabara.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri pande zote mbili. Katikati ya barabara, kuna eneo lenye nyasi na miti michache. Upande wa kushoto wa barabara kuna majengo na nguzo ya chuma yenye tanki la maji juu yake . Upande wa kulia wa barabara pia kuna majengo baadhi yakiwa na maduka au biashara chini. Mbali kidogo kuna daraja la kijani kibichi linalovuka barabra . Anga ni la mawingu.

Barabara yenye magari yanayopita ikiwemo pikipiki, gari jeupe na gari jeusi. Kando ya barabara kuna njia ya waenda kwa miguu na sehemu yenye nyasi. Mbali kidogo upande wa kulia kuna nguzo ndefu yenye antena juu yake. Anga ni nyeupe na inaonekana kuwa na mawingu.

Barabara pana yenye magari yanayopita pia kuna daraja la watembea kwa miguu linalovuka barabara ,kuna kile kinachoonekana kuwa kituo cha mabasi ya mwendo kasi pia kuna miti na majengo machache upande wa kulia na anga lina mawingu.

Barabara pana yenye lami safi ikiwa na watu watatu wakitembea kando ya barabara na kwenye njia za miguu. Upande wa kushoto wa barabara, kuna mimea mirefu na miti mingi yenye majani mabichi, ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Uzio wa waya wa chuma mbele, ukiwa na matundu yenye umbo la almasi. Nyuma ya uzio, kuna barabara au njia, na upande wa kulia kuna nyasi au mimea ya kijani. Kuna gari la moshi, linaloonekana likiwa limeegeshwa au likisafiri, na upande wake unaonekana kuna na rangi nyekundu au waridi.

Barabara pana yenye magari machache yakisafiri na juu ya barabara hiyo, kuna daraja la watembea kwa miguu, lenye rangi ya buluu. Kwa mbali majengo na miti yanaonekana kando ya barabara.

Barabara yenye magari yanayo pita ikiwemo gari jeupe na gari la bluu. Kando ya barabara kuna miti na mabango ya matangazo na majengo yanayoonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na msongamano wa magari na watu wanaotembea kando ya barabara. Kuna magari mengi, mabasi, na malori yaliyo simama kwenye foleni ya magari. Kando ya barabara kuna majengo na miti, na pia nguzo za taa za barabarani.

Barabara yenye magari mengi, yakiwa yamekwama kwenye foleni. Ikiwemo magari madogo, mabasi, na lori la manjano la kubeba mchanga, na watu wachache wakiwa wanasonga mbele kando ya barabara. huku kukiwa na miti mirefu na majengo yasiyoonekana wazi nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini, ikiwa na mabasi mawili ya abiria yanayoonekana kama matatu, yaliyosimama katikati ya barabara. Kuna watu wengi wakitembea na baadhi ya maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia jaketi za manjano wakisimama. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara na kuna miti na nguzo za taa pia zinazoonekana.

Mandhari kutoka ndani ya gari ikitazama barabara. Kuna miti mingi upande wa kushoto wa barabara na bango kubwa la matangazo linaloonekana mbele kidogo. Barabara inaonekana wazi na inaonekana kuna daraja au njia panda kwa umbali. Sehemu ya kioo cha upande wa gari na kioo cha kuangalia nyuma pia inaonekana upande wa kulia wa picha.

Makutano ya barabara au mzunguko. Kuna magari mengi yaliyosimama au yanasonga polepole kutokana na msongamano wa magari. Miti na majengo yanaonekana kwa umbali nyuma ya magari na anga linaonekana kuwa na mawingu au ukungu. Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, labda kutokana na mvua.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari, mabasi, na watu. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara na kuna ishara na miti inayoonekana. Inaonekana kuwa eneo la mjini lenye msongamano wa magari na watu wengi

Barabara yenye msongamano wa magari yakiwemo malori, mabasi madogo na magari mengine ya kibinafsi yamesimama au yanatembea polepole. Upande wa barabara kuna miti na majengo yanayoonekana kwa umbali.

Barabara inayoonekana iko na magari, na watu wanaotembea kando ya barabara. Kuna lori jeupe upande wa kushoto na magari mengine. Upande wa kulia kuna watu wawili wamesimama kando ya barabara, kuna vibao kwa matangazo au ishara za barabarani. Mandhari ina miti na anga la mawingu.

Eneo lenye shughuli nyingi za mitaani na magari, ambapo kuna gari aina ya matatu yenye rangi nyeupe na mistari ya njano na nyekundu. Kuna watu wanatembea kando ya barabara; wengine wamevalia nguo za kawaida na wengine wamebeba mifuko. Majengo yenye rangi tofauti yanaonekana nyuma, na kuna alama za biashara kwenye baadhi ya majengo.

Hii inaonyesha mtazamo kutoka ndani ya gari ikionyesha barabara yenye magari mengi. Upande wa kushoto, kuna ukuta wa zege na miti ya kijani kibichi. Upande wa kulia, tunaona magari mengine yakiwa kwenye foleni ya trafiki na mabango ya matangazo. Hali ya hewa ni ya wazi na inaonekana kuwa mchana.

Barabara kuu yenye magari mengi yakisafiri. Kuna majengo ya kibiashara na makazi pande zote za barabara. Pia kuna miti na nyasi kando ya barabara. Kuna ng'ombe wanaoonekana wakikula nyasi kando ya barabara. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi, labda mitaani ambapo mabasi mawili yanaonekana yamesimama katikati ya watu wanaovuka barabara au kusubiri. Jengo kubwa lenye madirisha makubwa linaonekana nyuma na miti ya kijani kibichi, inatoa kivuli upande mmoja. Kuna mabango na matangazo yanayoonekana kwa umbali na anga ni nyeupe ikionyesha mchana.

Basi la rangi ya kijani kibichi likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye watu wengi. Kuna ishara ya nambari arobaini na sita kwenye basi. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Watu wengi wamekusanyika kando ya barabara wakionyesha shughuli za kawaida za kila siku.

Gari aina ya matatu likiwa limeegesha pembezoni mwa barabara yenye shuguli nyingi. Abiria wanasubiri kupanda na baadhi yao wamebeba mizigo. Matatu ina rangi nyeupe na njano. Kuna majengo za kibiashara nyuma na nguo zimeanikwa kwa kamba. Hii inaonyesha eneo la kawaida la usafiri wa umma.

Mandhari ya mji ambapo kuna majengo mengi ya biashara, magari, na watu wengi waliokusanyika. Mandari hii inaonyesha shughuli za kawaida za mji mkuu, pamoja na changamoto zake kama vile msongamano, na uwezekano wa machafuko.

Shughuli za kawaida za usafiri wa umma ambapo watu kadhaa wanasubiri kupanda magari ya abiria yanayojulikana kama matatu. Matatu haya yana rangi ya machungwa na meupe na yana maandishi yanayoonyesha njia zao. Mtu mmoja amesimama pembeni ya matatu akiwa ameshika karatasi mkononi.

Mandhari ya mji ukiwa na majengo kadhaa ya biashara na watu wengi waliokusanyika, wengine wakiwa wamevalia nguo za rangi tofauti. Kuna moshi mweusi unaopanda kutoka chini labda ni ishara ya maandamano au tukio lingine. Mandhari hii inaonyesha shughuli za kawaida za mji mkuu pamoja na changamoto zake kama vile msongamano na uwezekano wa machafuko.

Mabasi madogo yanayoitwa matatu yanaonekana yakisubiri abiria. Eneo hili lina shughuli nyingi likiwa na majengo ya kibiashara. Kuna watu wengi wanapita, wengine wakisimama kando ya mabasi.

Barabara kuu yenye magari mengi pamoja na lori, basi na pikipiki kuna pia ngombe wachache wanaochungwa kando ya barabara. Majengo yana onekana kando ya pande zote za barabara na anga limefunikwa na mawingu. Barabara hii ni muhimu kwa usafiri na uchumi.

Gari aina ya matatu lililoegeshwa karibu na duka au eneo la biashara. Kuna mwanamke amesimama karibu na gari akielekea upande wa nyuma wa gari. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mvua na barabara inaonekana kuwa na maji.

Barabara kuu yenye magari mbambali, kuna basi kubwa lenye rangi ya machungwa, kuna pia gari dogo la abiria la rangi ya buluu na magari mengine madogo meupe. Barabara imepita chini ya daraja kubwa la zege. Kuna miti inayoonekana kwa umbali na anga limefunikwa na mawingu meupe.

Eneo la katikati la jiji, lenye majengo marefu na shughuli nyingi za usafiri. Kuna mabasi madogo mawili, maarufu kama matatu, yakiwa yameegeshwa barabarani. Basi moja lina rangi nyekundu. Kuna jengo refu jeupe na majengo mengine kando. Watu kadhaa wanaonekana kutembea na kusimama karibu na mabasi hayo.

Eneo la barabara ambalo lina ishara ya kuvuka watembea kwa miguu, gari, basi ndogo la abiria, miti na jengo. Mandhari inaonekana kuwa ya mchana na anga limefunikwa na mawingu.

Mandhari ya barabarani yenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wanatembea na kusimama, miti na magari mbalimbali. Kuna basi dogo la rangi ya samawati. Kuna nambari sabini inayoonekana kwenye kibao karibu na watu.

Eneo lenye shughuli ambapo kuna mabasi mawili yanayofanana yameegeshwa karibu na barabara. Watu wengi wamekusanyika karibu na mabasi haya baadhi yao wamevaa nguo nyekundu. Inaonekana kama eneo la kituo cha mabasi au sehemu ambapo watu wanangoja usafiri.

Treni ambayo inawezakuwa imesimama ama inapita kwenye reli, inaonekana kupitia uzio wa waya, treni ina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na nyekundu, mazingira yana nyasi na miti michache.

Mabasi kadhaa yanaonekana yakiwa na rangi ya buluu na yameegeshwa kwenye kituo cha mabasi. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakitembea na wengine wakisubiri basi na saa kubwa inaonekana nyuma.

Musongamano wa magari katika mtaa wa jiji, kuna basi la rangi ya majano na kijani, kuna gari dogo jeupe na kuna lori la rangi ya manjano, majengo yanaonekana nyuma pamoja na magari mengine madogo.

Barabara yenye magari mengi na daraja la kuvukia watu kwa miguu. Daraja hili limejengwa kwa chuma na rangi ya kijani na buluu. Kuna magari yanayotembea kwenye barabara kwa pande zote mbili. Upande mmoja wa barabara, kuna njia ya watembea kwa miguu na miti. Anga inaonekana kuwa ya mawingu.

Mandhari ya mjini iliyo na msongamano wa magari. Kuna lori kubwa la kijani kibichi, malori mengine ya mizigo, mabasi ya abiria, magari madogo na pikipiki zikipita barabarani. Nyuma ya magari kuna majengo ya makazi na miti na anga ni jeupe.

Mandhari ya mtaani enye shuguli nyingi, labada katika mji mkuu, kuna gari dogo la abiria linalojulikana kama matatu, karibu na matatu kuna mwanamke amesimama ameshikilia mkoba wa kijani na mfuko mweupe, amevaa gauni la bluu na anaonekana kusubiri au kutazama shuguli zinazoendelea.

Eneo la maegesho lenye mabasi mengi, yakiwa na rangi tofauti kama vile bluu, njano, na nyekundu. Mabasi haya yanaonekana kuwa ya umma. Nyuma ya mabasi, kuna majengo ya makazi yenye paa nyekundu na miti mingi. Eneo hili linaonekana kuwa mchanganyiko wa maeneo ya makazi, na biashara.

Barabara yenye magari kadhaa ikiwa ni pamoja na malori na gari ndogo. Inaonekana kuwa katika eneo la mji kutokana na majengo yanayoonekana nyuma. Kuna uuzio wa waya pembeni mwa barabara na miti michache. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Gari la moshi lenye rangi nyeupe, nyekundu, na ya njano linaweza kuwa linapita ama lime egezwa katika eno hilo. Mandhari ya nyuma ina miti na kuna nyasi ambazo zimemea.

Eneo la nje, labda mtaa wa mji, au barabara ya pembezoni. Anga limefunikwa na mawingu, na kuna dalili za mvua au unyevu kwenye lami. Kuna kundi la watu, wengi wao wakiwa wamesimama kando ya barabara, wamevaa mavazi ya kawaida. Kuna gari ndogo la abiria, linalojulikana kama matatu, lililopakiwa abiria.

Eneo la udogo lililochimbwa, au shimo lenye maji machafu. Kuna mabomba au nyaya ndefu zinazopitia kwenye udongo huo, baadhi zikiwa zimetumbukia kwenye maji machafu. Moja ya mabomba hayo inaonekana kuunganishwa na kitu fulani upande wa kulia wa shimo. Mazingira yote yanaonekana kuwa ya uchimbaji au ujenzi.

Eneo lenye uchafu mwingi uliotapakaa chini ikiwa na plastiki, nguo na takataka nyinginezo. Nyuma ya uchafu huo kuna eneo la nyasi na zaidi nyuma, kuna majengo mawili, moja likiwa na rangi ya buluu na paa jekundu na jingine likiwa na rangi ya manjano. Miti na mimea mingine pia inaonekana pembeni ya majengo na nyasi.

Mtaro mrefu uliyopasuliwa ardhini, labda kwa ajili ya ujenzi au ufungaji wa miundo mbinu. Chini ya mtaro, kuna maji kidogo yaliyotuama. Kwa nyuma, kuna nguzo za umeme zilizosimama, zikionyesha uwepo wa laini za umeme na mazingira yanaonekana kuwa ya shamba au eneo la wazi lenye mimea na udongo.

Rundo ya mabomba ya chuma yaliyowekwa pamoja. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya zamani na yamechakaa, huku baadhi yake yakiwa yamefunikwa kwa kutu au uchafu. Yamepangwa kwa mpangilio usio rasmi na yanakaa katika eneo la nje lenye mimea.

Lori ambalo limejaa magunia mengi, labda ya takataka. Na watu kadhaa wameketi juu ya magunia hayo. Lori limeegeshwa mbele ya jengo refu, pengine hoteli. Na kuna watu wengine wamesimama karibu nayo. Rangi ya lori ni nyeupe na kuna michoro ya kijani kibichi upande wake. Mandhari yanaonyesha mazingira ya mjini.

Mandhari ina majengo mbalimbali yakiwa na rangi ya kijivu na kahawia labda ni nyumba za makazi. Juu ya baadhi ya majengo kuna matangi meusi ya kuhifadhia maji. Ukuta wa matofali unaonekana mbele labda ni sehemu ya jengo au uzio.

Eneo lililojaa taka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nguo, mifuko ya plastiki na aina nyingine za uchafu. Taka hizi zimetapakaa chini na kuonyesha tatizo la utupaji taka holela. Mandhari ya eneo hilo ni pamoja na ukuta wa matofali ulio nyuma na sehemu ya ardhi yenye mimea michache.

Mandhari ya mijini ambapo majengo ya makazi ya ghorofa moja na majengo mengine madogo yanaonekana. Juu ya baadhi ya majengo, kuna matanki meusi ya kuhifadhi maji. Anga linaonekana kuwa na mawingu, labda ni asubuhi ama jioni, ukuta wa matofali uko mbele, labda ni sehemu ya uzio au jengo lingine.

Mfumo wa kusukuma maji taka uliochakaa. Mfumo huu una mabomba mengi yaliyofunikiwa na kutu na ukungu na magurudumu ya chuma yanayotumika kudhibiti mtiririko wa maji. Mabomba haya yanaonekana kupitia ndani ya maji machafu labda katika eneo la kutibu maji taka.

Eneo la ujenzi ambapo mtaro mrefu umefukuliwa ardhini. Udongo uliofukuliwa umewekwa kando ya mtaro. Mtaro huo unaonekana kuwa na kina kirefu na upana wa kutosha, kwa ajili ya kuwekwa kwa kitu fulani, labda bomba au mfumo wa mfereji wa maji.

Lori ambalo linakifaa cha kuchimba visima. Lori hili lina rangi ya blue na lina mkono wa kuchimba wa rangi ya machungwa. Lori hili limeegeshwa kwenye uso wa udogo chini ya anga lenye mawingu.

Kundi la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia wanakunywa maji kutoka kwenye birika kubwa la zege lenye umbo la mviringo. Birika hili limezungukwa na ardhi kamwe ya vumbi. Nyuma ya ng'ombe kuna uzio wa miti na miti michache iliyokauka ikionyesha kuwa huenda ni wakati wa kiangazi au ukame.

Eneo la ujenzi ambapo mtaro mrefu umefukuliwa ardhini. Kuna mchimbaji upande wa mbali wa mtaro ambao unaashiria kuwa kuna kazi ya uchimbaji ilikua inaendelea au ilikamilika hivi karibuni. Ardhi inayozunguka mtaro inaonekana kuwa mbichi na isiyo na mimea mingi labda kutokana na usumbufu wa hivi karibuni wa ardhi.

Ukuta wa matofali unaonekana mbele, labda ukizunguka eneo la ujenzi au kiwanja. Nyuma ya ukuta kuna majengo kadhaa, baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa bado yanaendelea kujengwa. Majengo yaliyokamilika yanaonekana kuwa na rangi ya kijivu, na kuna jengo moja lenye paa la rangi ya kahawia.